Sahani tatu zimewekwa kwenye tray juu ya meza. Tunaona vyakula tofauti kama vile; samosa, nyanya, wali, karoti na yai. Pia tunaona mchuzi ulio kando ya meza.